Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lenye bango lililochapishwa maandishi yasomekayo, "pembejeo mstari wa wakulima". Kuashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha za kuku na maneno yasomekayo "Kiboreshaji cha broila" kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi dawa kwa ajili ya mifugo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa vifungashio aina ya maboksi yenye rangi tofautitofauti yakiwa na vifungashio ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa pembejea za kilimo na dawa za mifugo.

Eneo la ndani mfano wa duka lililopangwa katika Safu zilizonyooka zenye vifungashio vya aina mbalimbali, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Vifungashio vya plastiki vyenye rangi mchanganyiko ya buluu na nyeupe vilivyochapishwa picha ya kuku na maneno yasomekayo "ASHIDOX-N". Ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi dawa kwa ajili ya wanyama.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani ya chumba mfano wa duka lenye safu zilizo hifadhi vifungashio vya aina mbalimbali, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Vifungashio vilivyochapishwa maneno yasemekayo 'baraka mbolea' vyenye ukubwa tofauti kama vile: kilo hamsini, kilo ishirini na tano, na kilo kumi, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo.

Eneo la ndani lenye vifungashio aina ya maboksi yaliopangwa kwa ustadi na vifungashio aina ya chupa zilizochapishwa maandishi mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utunzaji wa pembejeo za kilimo au dawa za mifugo.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

Eneo la ndani lenye viti vyenye rangi nyeusi na meza iliyohifadhi vifungashio vya aina mbalimbali, kama vile chupa zilizochapishwa maandishi tofautitofauti ikiashiria ni dawa kwa ajili ya kutibu mifugo.

Jopo la watu walioketi katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na vyombo maalum lililohifadhi zao la viazi vitamu, likiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa mazao hayo ya kibiashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na mikungu ya ndizi zenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji wa mazao hayo ya kibiashara.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

Mkono wa mtu ulioshika moja ya mazao aina ya matunda ya matango katika eneo la wazi mfano wa shamba ikiashiria ni eneo lililotengenezwa kwa ajili ya uzalishaji wa mazao haya ya kibiashara.

Watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao aina ya nyanya zilizovunwa na kuwekwa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Sehemu ya shamba au bustani yenye mimea aina ya zao ya nyanya zilizoiva na kukomaa kwa rangi nyekundu na kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililo gawanywa katika safu zilizo nyooka zenye mima aina ya zao la nyanya zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la nje ya sehemu iliyotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa mazao ya biashara aina ya mahindi.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na miti ya zao la kahawa zenye rangi nyekundu na kijani, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe na sketi nyeusi aliyebeba mazao ya mahindi katika eneo la wazi lililozungukwa na zao hilo, yaliyovunwa na kukusanywa kwa pamoja kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye migomba iliyobeba mikungu ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

mtu aliyeinama katika eneo mfano wa shamba au bustani lenye mimea aina ya zao la nyanya zilizoiva na kukomaa kwa rangi nyekundu na kijani kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi akiwa ameinama katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea mfano wa nyanya zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioshikilia miti wakifanya usaidizi katika migomba yenye mikungu ya ndizi zenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioketi katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la kahawa zilizovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji na utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi tofautitofauti na zao aina ya viazi vitamu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi. Lenye mimea aina ya zao la nyanya, zilizoiva na kukomaa kwa rangi nyekundu na kijani. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye migomba iliyo na ndizi, zilizo na rangi za kijani kibichi kuashiria ni eneo lilitumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi ya bluu aliyeshika moja ya zao aina ya kahawa katika eneo la wazi mfano wa shamba, limezungukwa na miti ya kahawa kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la kahawa lililo katika vifungashio tofautitofauti, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na zao la kabichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lilliozungukwa na zao la mahindi yaliyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la viazi vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyevalia flana ya rangi nyeupe, akiwa ameshika zao aina ya mahindi katika eneo la wazi mfano wa shamba. Ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio pembezoni mwa chombo cha moto aina ya gari katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la vitunguu maji, vilivyovunwa na kuhifadhiwa kwa pamoja ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hili la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika zao la mananasi katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na zao hilo, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na masanduku yaliyohifadhi zao la nyanya, likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji na uuzaji wa zao hilo la biashara.

Vyombo maalumu vilivyohifadhi zao la maparachichi yaliyo na rangi ya kijani kibichi, katika eneo la wazi kuashiria ni eneo litumikalo, kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi zao la mahindi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea aina ya miti ya mipapai yenye mapapai yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na mikungu ya ndizi yenye ndizi zilizo na rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa zao hilo la biashara.

Watu wawili walioshika zao aina ya maembe katika mti ulio katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mkono wa mtu ulioshikilia zao la tango katika eneo la wazi, mfano wa shamba au bustani, yenye mimea aina ya zao hilo, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uenezeshaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliye valia fulana ya rangi nyeupe akiwa ameshika mahindi yenye rangi ya manjano katika eneo la wazi lililo zungukwa na zao hilo, lililo vunwa na kukusanywa pamoja na kuashilia ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na vifungashio na zao la karoti kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Watu wawili wakikusanya mazao aina ya mahindi katika eneo la wazi, lililozungukwa na miti ya zao hilo kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi, akiwa amebeba mkokoteni uliohifadhi zao la pilipili katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea aina ya miti ya mipapai, ikiwa na mapapai yenye rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioshiklia vyombo maalumu vilivyohifadhi zao la mananasi katika eneo la wazi mfano wa shamba, lenye mananasi yaliyovunwa na kuhifadhiwa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Watu wawili walioinama kwenye eneo mfano wa shamba au bustani, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao mbalimbali ya biashara.

Watu wawili walioshikilia zao la muembe katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na miti yenye maembe kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili kilimo cha uzalishaji wa zao la biashara.

Watu waliobeba chombo maalumu kilichohifadhi zao la viazi vitamu katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na vifungashio vyenye lebo tofautitofauti vilivohifadhi zao hilo ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio vilivyo hifadhi zao la kahawa, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji na huuzaji wa zao hilo la biashara.

Mtu alievalia fulana yenye rangi nyeupe akiwa katika eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea aina ya zao la mahindi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililozungukwa na mimea iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la vitunguu maji vilivyovunwa na kuhifadhiwa kwa pamoja, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliye inama katika eneo la wazi lililozungukwa na zao aina ya karoti, zilizovunwa na kukusanywa kwa pamoja kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyeshikilia chombo mfano wa beseni kilichohifadhi zao la kahawa katika eneo la wazi lililozungukwa na miti ya zao hilo, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye mikungu ya ndizi zenye rangi ya kijani kibichi, kuashilia ni eneo ilitumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo mfano wa shamba au bustani lenye mimea aina ya zao la nyanya zilizoiva na kukomaa kwa rangi nyekundu na kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu amesimama akiwa ameshika zao la kahawa zilizo iva kwa rangi nyekundu katika eneo la wazi mfano wa shamba, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Vifungashio aina ya vikapu vilivyo hifadhi zao la aina ya pilipili hoho, katika eneo la wazi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji na uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mkuu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi, aliyebeba mkokoteni uliohifadhi dawa aina ya pili katika eneo la wazi nilizungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kwa sheria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walioketi katika eneo la wazi lenye kifungashio kilichohifadhi zao aina ya kahawa, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Watu waliovalia vikapu katika migongo yao wakiwa katika eneo la wazi mfano wa shamba, lenye mimea aina ya zao la chai ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.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

Watu walioinama katika eneo la wazi mfano wa shamba, wakiwa na vyombo vilivyo hifadhi zao aina ya viazi vilivovunwa na kukusanywa pamoja ikiashiria ni zao la eneo litumikalo kwaajili ya utumikaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi aliyekatika eneo lililozungukwa na vifungashio, vilivohifadhi zao aina ya pilipili hoho zilizovunwa na kukusanywa kwa pamoja ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.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

Watu waliobeba vyombo maalumu vilivyohifadhi mazao aina ya mboga katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lenye mimea aina ya zao la vitunguu maji, vilivochipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyechuchumaa akiwa ameshika zao aina ya viazi katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyebeba mkungu wa ndizi katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi lililozungukwa na mikungu ya zao hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji au utayarishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu, aliyeshika zao aina ya mapapai katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na miti ya mazao hayo. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.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

Mtu aliye katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na zao aina ya viazi vilivyo vunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Watu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba wakiwa na vyombo maalumu vilivyohifadhi mazao ya nyaya, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji ya mazao hayo ya kibiashara.

Mkusanyiko wa zao aina ya nyanya zilizovunwa nakukusanywa kwa pamoja, katika eneo lililozungukwa na mimea ya zao hili ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao aina ya kahawa, zilizovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.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

Mtu aliyesimama pembezoni cha chomo cha moto mfano wa gari lililopakiza mazao aina ya mananasi katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea ya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwajili ya uzalishajii wa mazao haya ya kibiashara.

Mtu aliyeinama katika eneo la wazi lililozungukwa na mazao aina ya matunda ya mananasi yaliyo vunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji au utayarishaji wa mazao hayo ya kibiashara.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

Shamba kubwa ambalo limelimwa na kutengeneza matuta yenye umbo la mstatili, tayari maharage yameota na kustawi kwa wingi wakati ambapo wanaendele kuyapalilia kwa kung'oa majani.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe aliyesimama akiwa ameshika mazao aina ya mahindi, katika eneo la wazi lililozungukwa na zao hilo, yaliyovunwa na kukusanywa kwa pamoja; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mazao aina ya viazi vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.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

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa zao aina ya viazi vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo lililotengenezwa kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi aina ya zao la mapapai, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mimea aina ya zao la pilipili hoho, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Watu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea aina kahawa, ikiashiria ni eneo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyooka; zenye mimea aina ya zao la mahindi na matikiti maji, ikiashiria ni eneo la shamba lililotengenezwa na wakulima, kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Chungu chenye rangi nyeusi kilichohifadhi miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni sehemu iliyotengenezwa na mkulima kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililozungukwa na mimea iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni wakulima walio katika eneo la bustani au shamba.

Mtu aliyevalia mavazi ya bluu akiwa ameshika zao aina ya tikiti maji katika eneo la wazi, lililozungukwa na mimea ya zao hilo ikiashiria ni mkulima aliye katika shamba hilo.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi iliyozungukwa na vyombo maalum na zao aina ya viazi vitamu ikiashiria ni wakulima wakiwa wanatayarisha mazao hayo.

Eneo mfano wa bustani au kitalu lililopangwa katika safu zilizonyoka zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi tofauti tofauti ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo mfano wa bustani au kitalu, kilichotengenezwa kwa ustadi, kilichozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe aliyeinama katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mkulima aliye katika eneo la shamba hilo.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu wakiotesha miti au mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni wakulima walio katika eneo hilo wakiotesha mimea ya aina mbalimbali.

mtu aliyechuchumaa katika eneo la wazi akiwa ameshika tikiti maji katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo lililotengenezwa na mkulima huyo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye miti yenye matunda aina ya mapapai, ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.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

Watu walio katika eneo la shamba au bustani lenye mimea ya aina mbalimbali iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni wakulima walio katika eneo la shamba hilo.

Mashine maalumu iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile mbogamboga, ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Mashine iliyo katika eneo la wazi mfano wa shama lenye udongo wenye rangi nyeusi ikiashiria rutuba, ikiashiria ni mashine itumikayo kwajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo kamavile kulima.

Chombo cha moto aina ya trekta kilicho katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu kilicho katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu na nyeusi, iliyo katika eneo la wazi lenye mfano wa shamba, kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani la mashine za kielektroniki zilizogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa shughuli za kilimo.

Mtu aliye ndani ya chombo cha moto aina y trekta kilichofungwa mashine maalumu chenye rangi mchanganyiko nyekundu na nyeusi katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya shughuli za kilimo kama vile kulima.

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyekundu na nyeusi iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi mbalimbali wa shughuli zake kilimo.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

Mtu aliyeshikilia mashine iliyokatika eneo la wazi mfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi ukiashiria rutuba, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Mashine iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba, lenye udongo wa rangi nyeusi ukiashiria rutuba. Ikiashiria ni mashine maalumu itumiikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalum yenye rangi ya kijani na magurudumu yenye rangi nyeusi, katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalum itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Mashine yenye rangi ya kijivu iliyo katikati ya safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi katika eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwaajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Mashine maalum yenye rangi mchanganyiko ya manjano na nyeusi, iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba. Ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko, nyekundu na nyeusi, iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, yenye udongo wenye rangi nyeusi ikishiria rutuba. Ikishiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu na nyeusi, ikiwa katika eneo la wazi lenye udongo wenye rangi nyeusi ukiashiria rutuba, ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mashine za kieletroniki zilizogawanywa katika sehemu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria kuwa ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalum yenye rangi mchanganyiko nyeupe na nyeusi iliyo katika eneo la ufalme wa shamba au bustani yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu na nyeusi, katika eneo la wazi mfano wa shamba, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Mashine maalumu zenye rangi mchanganyiko, manjano na nyeusi zilizo katika eneo la ndani, lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine zitumikazo kwaajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta yenye rangi mchanganyiko ya kijani, njano na nyeusi iliyokatika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.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

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyekundu, rangi nyeusi na manjano iliyokatika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na uoto wenye rangi ya kijani kibichi kuiashiria ni mashine itumikayo kwaajili ya shuguli za kilimo.

Eneo la ndani la mashine za kielektroniki zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwajili ya shughuli za kilimo.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

Mashine maalum iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba, lenye udongo wenye mwili nyeusi ukiashiria rutuba, ikiashiria ni mashine maalum itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani la mashine zilizopangiliwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilicho katika eneo la wazi mfano wa shamba. Kilichozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi Ikishiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyekundu, nyeupe, na nyeusi iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba wenye udongo mweusi ukiashiria rutuba, ikiashiria ni mashine itumikayo kwaajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Eneo la mashine za kisasa zilizopangiliwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea aina ya mbogamboga zenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Watu waliovalia mavazi maalumu yenye rangi nyeupe, walio katika eneo la ndani lenye mashine zilizogawanyishwa kwenye safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Sehemu ya ndani ya mashine za kisasa zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mashine maalumu, zitumikazo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko ya manjano na nyeusi iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.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

Mashine yenye rangi mchanganyiko ya manjano na nyeusi, yenye magurudumu yenye rangi nyeusi, iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilicho fungwa mashine maalumu yenye rangi nyekundu na nyeusi, iliyo katika eneo la wazi aina ya shamba ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya shughuli za kilimo.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

Eneo la ndani ya mashine za kisasa , lenye mimea ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine ya kisasa yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya uoteshaji wa miti au shughuli za kilimo.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

Mashine iliyoko katika eneo la wazi mfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi ukiashiria rutuba, ikiashiria ni mashine itumikayo kwaajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa mashine yenye rangi mchanganyiko ya kijani na nyeusi, ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.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

Chumba kikubwa kinacho tumika kama banda la kuku Kilicho jengwa na mbao kikiwa kukiwa na mfugaji alie vaa koti jeupe akiwa analisha mifugo hiyo.

Eneo la wazi lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye vifungashio vilivyohifadhi nafaka za aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mazao ya chakula.

Vifungashio aina ya vikapu vilivyohifadhi nafaka za aina mbalimbali, kama vile maharage yenye rangi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mazao hayo ya chakula.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile vichaka na miti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mandhari ya msitu.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Mnyama pori aina ya mbwa aliye Katika eneo la wa lililozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi na miti mirefu kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.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

Eneo kubwa la wazi lilizungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti mirefu ikiashiria ni eneo kwa ajili ya hifadhi ya msitu.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

Watu waliopo katika eneo la wazi waliozungukwa na miche ilioota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya upandaji miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.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

Watu walioinama katika eneo mfano wa kitalu au bustani, wenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya upandaji wa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo la wazi ni njia ndogo iliyo zongwazongwa na uoto wa asili, kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyoshikila na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya msitu.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa au mto lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti ikiashiria ni mandhari kwaajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya msitu.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

Eneo lenye mabomba yaliyopangiliwa kwa ustadi yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha haidroponi, ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la wazi lenye mabomba ya rangi nyeupe, yaliyopangwa katika safu zilizonyooka na kuchipua kwa rangi ya kijani, inayoashiria ni mabomba yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, ya sayansi bila kutumia udongo.

Vyombo maalum vyenye rangi nyeusi vyenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni vyombo vitumikavyo kwaajili ya kilimo cha hdroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Sehemu iliyotengenezwa kwa ustadi yenye mabomba yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti kama vile kijani kibichi, ikiashiria ni mabomba yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Mtu aliesimama katika eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha hydroponia ya sayansi bila kutumia udongo.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

chombo maalum kilicho na mimea iliyo na mizizi iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni chombo maalum kitumikacho kwaajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo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

Mabomba yaliyopangwa kwa ustadi katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kushiria ni mabomba maalumu yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponia cha sayansi bila kutumia udongo.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalum na vifaa kinga kama vile kofia na barakoa, katika eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi yenye mabomba yaliyopangwa katika mabomba yaliyonyooka kuashiria ni mabomba yatowekayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponiki na sayansi bila kutumia udongo.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

Mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa kwa ustadi yaliyogawanyishwa katika sehemu zenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mabomba maalumu yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.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

Bomba lenye rangi nyeupe lilogawanywa katika sehemu zenye umbo la duara zilizo na miche iliyoota kwa kijani kibichi kuashiria ni bomba maalumu litumikalo kwaajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Bomba lenye rangi nyeupe lililo na matobo yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni bomba maalum litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponiki ya sayansi bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye rangi mchanganyiko bluu na nyeupe, kilichozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni chombo maalumu kitumikacho kwa ajili kilimo cha haidroponi, ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo liliotengenezwa kwa ustadi lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti . ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi ya bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye rangi nyeusi kilichounganishwa na bomba dogo chenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni chombo kitumikacho kwajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Sehemu ya bustani au kitalu yenye mabomba yenye rangi nyeupe yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa kilomo cha kihaidroponi ya sayansi bila ya kutumia udongo.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

Mabomba yenye maji na yaliyo mimea iliyo chipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mabomba maalumu yatumikayo kwa ajili ya kilimo haidroponiki cha sayansi bila kutumia udongo.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

Vyombo maalumu vyenye umbo mraba vyenye rangi nyeupe vilivyo na mimea ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni vyombo vitumikavyo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi na sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la bustani yenye migomba ya rangi nyeusi yaliyopangwa kwa ustadi, yenye mimea iliyoota na kuchipua ya rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mabomba yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi na sayansi bila kutumia udongo.

Chombo aina ya ndoo kilicho hifadhi kimiminika mithili ya maji, kikiwa na mfuniko uliotengenezwa kwa ustadi wenye mimea iliyoota na kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni chombo kitumikacho kwa ajili ya kilimo cha hydroponi.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

Eneo lenye mabomba ya rangi nyeupe lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mabomba maalumu yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sanyansi bila kutumia udongo.

Mabomba yenye rangi meupe yaliotengenezwa kwa ustadi, ikiashiria ni mabomba maalumu yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu, zilizonyooka lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliye katika chombo cha moto aina trekta, kilichofungwa mashine aina ya jembe katika eneo la wazi mfano wa shamba ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.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

eneo la wazi mfano wa shamba liligawanywa katika safu zilizonyooka yenye mimea aina ya zao la kabichi zilizoota kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa mashine maalumu kwa ajili ya kulimia katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na udongo wenye rangi nyeusi ukiashiria rutuba. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea aina ya zao la mahindi yaliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililozungukwa na mimea iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Zao aina ya vitunguu maji lililovunwa na kukusanywa katika eneo lililozungukwa na vifungashio, likiashiria ni zao kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliye katika eneo la shamba lililozungukwa na mimea aina ya zao la nyanya zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi, aina ya zao la mananasi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la mifugo aina ya kuku walio katika eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, uliozungukwa na vyombo maalum kwa ajili ya chakula cha mifugo hao ikiashiria ni eneo walitumikalo kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.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

Jopo la mifugo aina ya vifaranga wa kuku walio katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji kwa ajili ya viwanda.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi aina ya mahindi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la ndani lililotengeneza kwa ustadi lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyesimama katika eneo lililozungukwa na mimea aina ya nyanya zilizoota kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Jopo la wanyama wa mifugo aina ya ng'ombe wenye rangi mchanganyiko nyeupe na nyeusi. Walio ndani ya vizuizi vilivyotengenezwa kwa chuma. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Sehemu ya shamba au bustani, lenye mimea aina ya zao la nyanya, zilizoiva na kukomaa kwa rangi nyekundu na kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mazao, kwa ajili ya viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea aina ya zao la mananasi yaliyokomaa kwa rangi ya kijani kibichi na manjano, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi lenye mimea aina ya zao la nyanya zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo lililotengenezwa kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Mabomba yanayotiririsha maji kwa njia ya kunyunyiza katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kwa sheria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba madogo yenye rangi nyeusi yakipitishwa pembezoni mwa mimea hiyo, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu, zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa pembezoni mwamiche hio kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Bomba liligawanishwa katika safu zilizonyooka zenye mabomba madogo madogo yaliyo katika eneo la wazi, mfano wa shamba au bustani ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililogawanywa, katika safu zilizonyoka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi huku mifeleji ya maji ikipitishwa katikati ya safu hizo kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Eneo la wazi mfano wa bustani lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku bomba lenye rangi nyeusi likipitishwa pembezoni mwa miche hiyo, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika bustani hiyo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi zilizogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi huku mabomba yakipitishwa pembezoni mwa miche hiyo kuashiria ni mfumo wa mwangiliaji katika shamba hilo.

Bomba lililogawanishwa katika safu zilizonyooka zenye mabomba madogo madogo, yaliyopita pembezoni mwa mimea katika eneo la wazi mfano wa shamba ikiashiria ya mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba la mboga mboga ya mimea aina ya mihogo, huku mabomba yakipitishwa pembezoni mwa mimea hiyo. Waashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo."

Mabomba madogo yaliyopangiliwa kwa ustadi katika eneo la wazi mfano wa shamba, kuashiria kuwa ni mfumo utengenezwao kwa ajili ya umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yenye rangi nyeusi yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, katika eneo la wazi mfano wa shamba, yakiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa mimea na mabomba yaliyopitishwa yakitiririsha maji kama mfumo wa umwagiliaji.

Sehemu ya shamba au bustani ina mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku bomba lenye rangi nyeusi likipitishwa pembezoni mwa mimea hiyo, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Mabomba madogo yaliyopangiliwa kwa ustadi, katika eneo la wazi mfano wa shamba lenye udongo wa rangi ya nyeusi ukiashiria rutuba, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi ukiashiria rutuba, huku mabomba meusi yaliyopitishwa katika shamba hilo ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lenye mfano wa shamba au kitalu yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa pembeni ya mimea hiyo, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji.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

Eneo la wazi lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile miti mirefu iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya msitu.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

Jopo la wanyamapori aina ya tembo wenye ukubwa tofauti, walio katika eneo la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwaajili ya hifadhi ya wanyama hao.

Eneo la wazi lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji uliozungukwa na wote wa asili kama vile vichaka na miti mirefu, ikiashiria nimeanza kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Miti imekuwa miwili iliyo katika eneo la wazi lenye ardhi tambalale ililozungukwa na wote wa asili wenye rangi ya kijani kijichi, na inayotengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Jopo la wanyamapori aina ya twiga na pundamilia walio katika eneo la wazi lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti mirefu; kuashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.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

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti, ikiashiria ni mandhari itumikayo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.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

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde imezungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, na vichaka vilivyotawanyika kuashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya misitu ya wanyama pori.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

Eneo la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde lililozungukwa na uoto wa asili kama vile; vichaka na nyasi zilizo kauka. Ikiashiria kuwa ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na vichaka vikivyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti mirefu iliyotawanyika huku mlima mrefu wenye barafu ukionekana kwa mbali kuashiria ni mandhari kwaajili ya kuhifadhi wanyama pori.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

Mnyamapori aina ya twiga mrefu, aliyesimama katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti, kuashiria ni eneo la mandhari litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye chanjo cha maji mfano wa mto au bwawa, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na vichaka, kuashiria ni mandhari itumike kwa ajili ya makazi ya watu au hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na nyasi zilizokauka pamoja na mti mkubwa wenye matawi yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya msitu.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

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti vilivyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya mashamba au hifadhi ya misitu.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

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili, kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti; iliyotawanyika huku mlima mrefu ulio na barafu, ukilipamba eneo hilo kuashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi lenye milima na mabonde lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya misitu.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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa au ziwa lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na makazi ya watu. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya makazi ya watu.

Eneo kubwa la wazi, lenye ardhi yenye milima na mabonde, ililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi zilizotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo la wazi yenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji uliozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo la wazi, lenye chanzo cha maji mafano wa bwawa lililozungukwa na uoto wa asili, kama vile vichaka na miti. Ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya msitu.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

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kama vile miti na vichaka vilivyotawanyika na kutengeneza madhali kwaajili ya shughuli za mashamba au makazi ya watu.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

Mnyamapori aina ya simba jike aliye katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, zilizo kauka na vichaka vilivyo tawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.

Kundi la wanyama pori aina ya twiga waliosimama katika eneo la wazi lilozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, na vichaka vilivyo tawanyika na kutengeneza madhari kwajili ya hifadhi ya wanyama hao.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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto au bwawa, lililozungukwa na uoto wa asili yenye rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni mandhari kwaajili ya makazi ya watu au shughuli mbalimbali za kilimo.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

Eneo kubwa la wazi lenye barabara iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika kutengeneza mandhari, kwa ajili ya wanyamapori au hifadhi ya msitu.

Eneo la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi zilizokauka, na vichaka vidogo vilivyotawanyika, na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na vichaka vilivyotawanyika, na kutengeneza mandhari kwaajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi, lenye ardhi yenye milima na mabonde, lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya misitu au hifadhi ya wanyama pori.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

Jopo la wanyama aina ya mbuzi wenye ukubwa na rangi tofautitofauti, walio katika eneo la ndani lililo tengenezwa kwa mbao, huku nyasi zikionekana ni zenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji.

Wanyama wa mifugo aina ya mbuzi wenye rangi na ukubwa tofauti tofauti, waliokatika eneo la ndani lililotengenezwa kwa mbao, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa wanyama hao.

Mifugo aina ya mbuzi yenye ukubwa na rangi tofauti tofauti walio katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa vizuizi vya mbao, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji.

Vifungashio vya plastiki vilivyo chapishwa picha ya mimea aina mbalimbali, ikiashiria ni vifungashio vilivyo hifadhi mbegu kwajili ya kilimo cha mazao hayo yaliochapishwa.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni sehemu iliyotengenezwa kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu.

Vifungashio aina ya vikapu vilivyohifadhi nafaka za aina mbalimbali, kama vile; maharage yenye rangi tofautitofauti, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko kijani na manjano kilichochapishwa picha ya mmea, wenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo "mbegu za simlo", kuashiria ni kifungashio kilichoifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Jopo la watu walio katika eneo mfano wa bustani au kitaru wakiwa wameshika vifungashio, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo mfano wa bustani au kitalu lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi mbalimbali, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Mtu aliye ndani ya chumba mfano wa duka lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye vifungashio tofautitofauti, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mbegu za kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasemekayo 'EA mbegu mchicha', kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwaajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha ya mimea aina tofautitofauti, kama vile: bamia, pilipili na pilipili hoho, kuashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la nje lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye vifungashio vilivyohifadhi nafaka za aina mbalimbali. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili uuzaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha ya mimea aina tofautitofauti kama vile vitunguu maji na bamia, kuashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha mbegu.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililopangwa katika safu kwa ustadi wenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Kifungashio cha plastiki, kilichochapishwa mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo "EA MBEGU" kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwaajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa zao la kabichi na maneno yasomekayo mbegu za simlo kabichi imani elfu moja, kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha chuma kilichochapishwa maneno mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo "mbegu ya simlo". Kuashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo mbegu za "SIMLAW" kuashiria nikifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha za mimea aina mbalimbali vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyo chapishwa picha ya mimea aina mbalimbali kama vile: karoti, pilipili hoho na mbogamboga, kuashiria ni vifungashio vilivyo hifadhi mbegu kwaajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha ya mimea au mazao mbalimbali kama vile karoti, pilipili hoho na mbogamboga za majani, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mimea iliyoota kwa rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Kifungashio cha plastiki kilicho chapishwa picha ya mimea ya rangi ya kijani kibichi na maandishi yanayosomekayo "Mbegu za kifalme " ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwaajili ya kilimo.

Vyombo maalumu vyenye umbo la duara, vyenye udongo wenye rangi nyeusi ukiashiriashiria rutuba na mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni vyombo vilivyotumika kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu.

Jopo la watu walioinama katika eneo la wazi, mfano wa kitalu au bustani, wakiotesha mimea midogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uoteshaji wa mbengu.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye vyombo maalumu vilivyooteshwa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuasharia ni eneo linalotumika kwa ajili uoteshaji wa mbegu.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha ya mmea au mazao mbalimbali kama vile: kabichi na mbogamboga za majani, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba, lenye mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu, kwa ajili ya mazao mbalimbali.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha ya mimea aina mbalimbali ,ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo cha mazao hayo, yaliyochapishwa katika vifungashio hivyo.

Eneo la wazi mfano wa shamba yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yenye rangi nyeusi yakipitishwa pembezoni mwa mimea hiyo, kuashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.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

Sehemu ya bustani au kitalu yenye mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashira ni eneo mahususi lililotengenezwa kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu.

Chombo maalumu chenye udongo wenye rangi nyeusi ikiashiria rutuba, na mimea midogo inayootoa na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni sehemu iliyotengenezwa kwa ajili ya upandaji wa mbegu.

Vifungashio vya chuma vilivyochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi, na maneno yasomekayo mbegu za simlo, ikiashiria ni vifungashio vyenye kuhifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi huku mabomba yakipishwa pembezoni mwa mimea hiyo kama mfumo wa umwagiliaji, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwajili ya kilimo cha mbegu.

Vyombo maalumu vyenye umbo duara vyenye rangi nyeusi vilivyoegeshwa katika eneo la ndani, vyenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni vyombo vitumikavyo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu.

Watu wawili, waliovalia mavazi maalumu na vifaa kinga kama vile barakoa, mmoja wao akiwa anamuosha mnyama aina ya mbwa. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya chanjo na tiba kwa wanyama wafugwao.

Jopo la wanyama wafugwao aina ya mbwa lenye rangi tofautitofauti na ukubwa walio katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa wanyama hao.

Banda dogo lililotengenezwa kwa mbao na kuwezekwa kwa ustadi lenye dirisha dogo na mlango mdogo, lililoegeshwa katika eneo la wazi kuashiria ni eneo litumikalo kwajili ya chanzo na tiba kwa mifugo.

Mnyama wa kufugwa, aina ya mbwa aliyesimama katika eneo la wazi katika banda lililotengenezwa kwa mbao. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Eneo la wazi lililo zungukwa na mabanda yalio tengenezwa kwa mbao yenye madirisha madogo yalio tengenezwa kwa nyavu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya tiba na chanjo kwa mifugo.

Mnyama pori aina tembo akinyweshwa maziwa na mtu aliye valia mavazi maalumu, katika eneo la wazi lililozungukwa na miti yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uhifadhi wa wanyama hao.

Mnyama pori aina ya nyani aliye katika eneo lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo au mandhari itumikayo kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.

Jopo la wanyama pori aina ya twiga waliopo eneo la wazi, lililozungukwa na watu wakiwalisha vyakula mbalimbali. Kuashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.

Mtu aliyekaa juu ya mnyama aina ya farasi, katika eneo la wazi lililozungukwa na miti mirefu, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uhifadhi wa wanyama hao.

Mnyama pori aina ya twiga aliyekatika eneo la wazi lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kibichi, kuashiria ni eneo ambalo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.

Mnyamapori aina ya twiga aliye katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu iliyotawanyika na kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Jopo la wanyama pori aina ya tembo wenye ukubwa tofauti tofauti wakiwa katika eneo la wazi lililozungukwa na jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, ikiashiria ni eneo la uhifadhi wa wanyama hao.

Mtu aliyemshika mnyamapori aina ya twiga katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile miti mirefu na nyasi fupi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.

Mnyamapori aina ya twiga aliye katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti mirefu kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi ya wanyama hao.

Wanyama pori aina ya Tembo wenye ukubwa wa tofautitofauti, walio katika eneo la wazi lenye chanzo cha maji ya mfano wa bwawa lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, ikiashiria ni madhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.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

Mnyama pori aina ya Swala, aliye katika eneo la wazi, lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile; vichaka na nyasi fupi, ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.

Kundi la wanyamapori aina ya twiga, walio katika eneo la wazi lililozungukwa na uwoto wa asili kama vile nyasi fupi vichaka na miti mirefu, iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao

Mnyama pori aina ya twiga alie katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na mito iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.

Kundi la wanyama pori wenye ukubwa tofauti aina ya tembo walio katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.